Magari matatu yameegeshwa ya kwanza na ya tatu ni ya rangi ya nyeusi lingine ni la rangi nyeupe jua inawaka kuna kivuli na kuna kitingi cha stima kimesimama tisti.

Noti ya pesa taslimu shilingi mia tano, inaonekana upande wa mbele na wa nyuma ikiwimo jengo ya bunge pamoja na rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Manoti ya pesa ya shilingi elfu moja, yanaonekana amewekelea moja juu ya nyingine na mbele, kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya, hayati Mzee Jomo Kenyatta.

Wafanyi biashara wanaonekana wakiwa sokoni, magunia makubwa yamelazwa chini yenye mboga ndani yao, kabeji pia imeweeza kuekwa pale chini tayari kuuzwa na barabara iko ple Kando yao ikiwa ni chafu Sana.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeusi na shati nyeupe anaonekana amenyoosha mkono tayari kupokea ufunguo wa gari anaopewa na msichana mmoja aliyepaka wino makuchani.

Gari jeusi la kifahari linaonekana limesimamishwa. Jua inawaka mtu mmoja mwanaume aliyevaa kofia na nguo ya rangi ya manjano anonekana amesimama nyuma yake na miti ya kupendeza pia imesimama pale.

Watu wako sokoni, wauzaji pamoja na wanunuzi wako katika shughuli za kibiashara. Aina ya matunda pia inaonekana huku na kule ikiwemo maembe, machungwa, ndizi na mengine mengi.

Watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye shughuli za kibiashara, mmoja ameshikilia simu nyeupe mkononi tayari kufanya malipo yake wa pili ameshikilia pesa taslimu shilingi mia mbili.

Mfanyi biashara mmoja mwanamme aliyevalia shati nyeupe yenye laini nyeusi ameinama akifanya shuguli zake za kila siku za kazi, anapanga nyanya kwenye makreti ya mbao tayari kuuzwa.

Duka la uuzaji wa magari inaonekana ikiwa na motokaa ya aina aina zikiwemo zenye rangi ya samawati na nyeusi. Zimewekwa pale Ili wateja waje wanunue. Dirisha inaonekana yenye kufana sana na jumba limebambwa vilivyo.

Vibanda vilovyotengenezwa kwa kutumia mbao na mabati, inaonekana ikiwa pale, pamoja na nanasi, tikitimaji, malenge, pamoja na karoti, tayari kwa utenda kazi wa biashara. Gunia pia inaonekana pale ikiwa imesimama.

Matunda ya aina aina yanaonekana kama vile machungwa, maembe, avocado, na karatasi za kufungia matunda ile yenye rangi ya nyeupe iko pale, kuna container iliyoandikwa Zesta